Umati huu wa watu unaonekana kuwa wale ambao wanashabikia timu ya kisiasa .Wamevalia kofia za rangi nyekundu ambazo zimeandikwa tuko pamoja, mwanamke huyu mmoja anaashiria na kidole chake cha kwanza. Mkononi amevalia bangili ya nchi ya Kenya.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa wanaoshabikia. Wasichana hawa, wanashiriki katika michezo ya neti ya wasichana. Wamevalia jezi ambazo hazifanani. Kuna yule aliyevalia ya rangi nyeupe na wengine ya rangi ya samawati.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya inaonekana kuwa imekawanya katika sehemu mbalimbali eneo la kukaa halina watu. Watu walikaa kwenye meza ya sehemu hizi wameenda hapo kwa ajili ya usaidizi.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, watu hawa wanaofanya kazi kwenye ofisi hii wamevalia barakoa. Kila mtu amekaa chini na anafanya kazi kwenye kompyuta yake. Mwanamke mmoja ameshikilia kalamu mkononi.

Katika ukumbi huu, kuna eneo ambalo ni la watu kukaa, mwanamke huyu aliye mezani, anaonekana kuwa hudumia watu. Kijana huyu ana nakili kwenye karatasi, kuna kompyuta ya mkononi iliyo juu ya meza.

Katika uwanja huu wa mchezo kuna neti ya kutenga bao wachezaji hawa wanaonekana kuwa wa klabu ya soka wamevalia jesi ambazo ni za rangi nyeupe na wanaonekana kukimbia kwa ajili ya mazoezi.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa lina mashabiki. Wanaocheza ni watu wanaoshiriki katika mchezo wa niti. Wanaonekana kuotoka katika timu mbili tofauti, timu moja wamevalia jezi ya rangi nyekundu

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, inaonekana kuwa imegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kuna kompyuta ambazo ziko kwa meza. Mwanaume huyu mmoja ameshikilia kitabu, na anaonekana kunakili, huku aliye nyuma yake anasoma kilicho ukutani.

Hili linaonekana kuwa kituo cha serikali ya nchi ya Kenya. Ndani ya ofisi hii inaonekana kuwa imegawanywa katika sehemu mbili, moja yao ina mwanamke aliyekaa na mwingine ambaye anahudumiwa.

Ndani ya kituo hiki cha huduma Kenya, katika eneo la kukaa, kuna watu ambao wamekaa. Wanawake wawili, wamesimama, na moja wao anaonekana kumwongelesha mtu. Watu wawili wameangalia upande moja.

Juu ya meza hii kuna marobota nyingi ya vitambulisho vya watu. Kuna watu wawili waliosimama kando, robota hizi zimefungiwa na kamba ili zisitokane. Kuna sanduku ambalo ni rangi ya samawati.

Katika korti hii ya mahakama, mawakili hawa wanaonekana kuwa wamevalia magauni ya rangi nyeusi. Wamesimama na kuna vipaza sauti mbele ya meza yao. Mmoja wao ameshikilia faili mkononi.

Mwanamme huyu aliyevalia suti ni rais wa nchi ya Kenya William Ruto. Anayetembea na yeye ni hakimu mkuu Martha Koome. Nyuma yao kuna askari na watu wengine wanaoonekana kuwafuata.

Umati huu wa watu, unaonekana kuwa mashabiki wa timu tofauti zinazocheza. Kuna wale ambao wamevalia shati za rangi nyeupe na wengine shati za rangi nyekundu. Mmoja wao anaonekana kuwa amevalia miwani.

Kundi hiki kinaonekana kuwa cha wachezaji wa rugby . Wamevalia jezi ambayo imeandikwa Kenya airways. Wanaonekana kuwa washindi kwa kuwa wameinua trophy juu na wanaonekana kuwa wenye furaha.

Kikundi hiki cha watu wanaonekana kuwa wenye furaha sana. Mwanamke huyu mbele aliyeshikilia faili ambayo ni rangi ya kijani mkuu nchini Kenya Martha Koome. Mwanaume aliyesimama kando yake ameshikilia kitabu pamoja na yeye.

Ndani ya ofisi hii ni wanaume watatu na mwanamke moja mwanamme moja anafanya kazi katika komputa yake mwanamme mwingine anaonekana kunakili kitu huku mwingine amesimama.

Mtu huyu amevalia kofia mbili nusu za karatasi, moja kichwani na moja juu ya pua lake. Inaonekana kuwa na maandishi yanayosema kura kwa Moi na ina picha ya jogoo ambaye ni rangi nyekundu.

Ndani ya jengo hili kuna runinga mbili ambazo zimeekwa kwenye ukuta. Kuna foleni ya watu kwenye sehemu mbalimbali za ofisi hii. Wamepanga laini ili kupata usaidizi, moja wao ameshikilia karatasi mkononi.

Katika uwanja huu wanawake hawa wawili wamekaa kwenye meza hii na wanaonekana kunakili katika karatasi. Watu hawa waliopanga foleni wanakuja kupata usaidizi kwenye meza hii, kuna watu waliosimama kando.

Umati huu wa watu unaonekana kuwa mashabiki. Kuna wale ambao wameinua bango juu, ambayo imeandikwa Al-Azizia FC. Kuna watu ambao wamevalia jaketi za kuakisia na wamesimama mbele ya umati huu.

Katika uwanja huu wa michezo, kuna watu ambao wamesimama kando na kuna majengo ambayo yako nyuma. Wachezaji hawa ni wasichana wanaoshiriki katika michezo ya vikapu ya wasichana. Wamevalia jezi zinazofanana.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo hili la kukaa limejaa mashabiki ambao wamesimama, wanaonekana kushangilia mchezo ambao unaendelea. Wengi wao wamevalia nguo ambazo ni rangi ya samawati.

Mwanaume huyu aliyevalia suti ni Rais wa nchi ya Kenya, William Ruto, anaonekana kumsalimia mkononi mwanaume huyu mwingine aliyevalia gauni ya rangi nyekundu, anaonekana kuwa hakimu, kuna watu wengine walio kando yao.

Katika ofisi hii muuguzi huyu wa afya amekaa chini. Amevalia glavu na saa mkononi. Aliyesimama anachukuliwa rangi ya vidole na mwanaume huyu. Juu ya meza kuna vitu vingine vilivyotapakaa.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashabiki wanaonekana kuwashangilia wanaocheza, timu hizi mbili ni tofauti za klabu ya soka. Wachezaji hawa wamevalia jezi tofauti.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa halina watu, wanaocheza wanaonekana kutoka katika klabu tofauti za soka, moja wao amevalia jezi ambayo ni ya rangi ya samawati mwengine amevalia ya rangi ya manjano, kuna watu wawili nyuma yao.

Katika uwanja huu wa mchezo, watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia. Wamevalia nguo ambazo ni za rangi ya kijani. Mmoja wao ameinua bango lililoandikwa Gor Mahia FC.

Katika kituo hiki cha huduma, wanawake wamesimama nje na watoto wao. Kuna majengo yaliyo nyuma yao. Mkononi wameshikilia karatasi na kalamu. Kuna watoto ambao wanaweza tembea wenyewe.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kuwa cha mashabiki. Wanaonekana kushangilia mchezo ambao unaendelea. Mmoja wao ameinua mikono yake juu, mwingine ana firimbi mdomoni na yule aliyevalia bangili ya nchi ya Kenya.

Watu hawa wanaonekana kuwa mashabiki. Wamevalia shati ambazo ni za rangi nyekundu. Mwanaume huyu anaonekana kuwa amepaka rangi usoni mwake. Nyuma yao kuna mwanaume mwingine aliyevaa shati ya rangi ya manjano.

Kwenye uwanja huu wa michezo, mashabiki wanaonekana kuwa wanashangilia kwa furaha. Mmoja wao, ameruka juu na ameshikilia bendera ya Kenya, mzungu huyu amesimama upande huu mwingine na ako na kipaza sauti mbele yake.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, kuna mabango kwenye ukuta na eneo hili la kungojea kuna watu ambao wamekaa. Sehemu hizo zilizogawanywa ina watu ambayo wanafanya kazi kwenye kompyuta zao.

Ndani ya hema hii, kuna viti vingi ambavyo vimepangwa. Kwenye meza hii, kuna watu watatu waliokaa chini, mmoja wao anafanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi. Nyuma yao, kuna watu waliopanga foleni.

Ndani ya ofisi hii kuna watu wawili, mmoja wao amekaa na anafanya kazi katika kompyuta yake, huku mwingine amesimama. Kuna karatasi zilizo juu na ofisi hii inaonekana kuwa imezungukwa na kioo yenye uwazi.

Ndani ya ofisi hii, katika meza ya habari, mwanamke mmoja amekaa na anaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta yake. Amevalia barakoa. Mwanaume huyu aliyesimama amekuja kupata usaidizi.

Uwanja huu wa michezo unaonekana kuwa umefurika umati wa watu ambao walikuja kuona michezo. Mmoja wao anaonekana kushikilia bendera ya Kenya kwenye mkono wake. Amevalia kofia.

Mwanamke huyu anaonekana kuzungumza kwenye mikrofoni ambayo ni ya runinga ya Citizen, nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya na bango linaloashiria mahakama. Mbele yake kuna chupa tatu za maji.

Kuna mwavuli ambao ni rangi ya manjano, una picha wa mwanamke na imeandikwa mama miradi Millicent Omanga. Kuna watu wawili waliovalia jaketi za kuakisi zilizoandikwa vilevile. Mwanamke huyu ameshikilia mwavuli hii.

Kwenye uwanja huu wa michezo, wachezaji hawa wanaonekana kukimbia. Nyuma yao, kuna neti ya kutinga mbao. Wachache wao wamevalia vesti ambazo ni za rangi ya kijani, wengine wamevalia jezi ya rangi ya samawati.

Ndani ya hema hii, mwanaume huyu amekaa kwa kiti. Juu ya meza kuna kompyuta ya mkononi na makaratasi. Mkononi ameshikilia kalamu. Watu hawa ambao wamepanga foleni wanaonekana kupatiwa huduma kwenye meza hii.

Kituo hiki cha huduma Kenya, kimegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kuna sehemu ya huduma za NSSF na huduma ya SHA na mengine. Mwanamke mmoja amekaa chini ili kuhudumiwa.

Kwenye kituo hii ya Huduma Kenya, wanawake hawa wawili wamekaa nyuma ya meza hii. Mbele yao kuna kompyuta ambayo ina bango nyuma yake. Mwanamume huyu ambaye amekaa chini amekuja kupata usaidizi.

Mwanaume huyu aliyevalia suti, ni raisi wa awali wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana kuzungumza naye jaji mkuu wa awali wa nchi ya Kenya David Maraga. Kando yake akiwa wengine wamesimama.

Katika uwanja huu wa michezo, wachezaji hawa wamepanga foleni. Wanacheza mchezo wa mipira ya neti . Wamevalia jezi ambazo ni rangi nyekundu. Nyuma yao kuna bendera ya nchi ya Kenya.

Hema hii ina wafanyikazi wa huduma Kenya. Wamekaa kwenye mezza hii na wamevalia barakoa wote. Mwanamke mmoja amevalia jaketi ya kuakisi. Waliosimama ni wale ambao wanataka kuhudumiwa.

Katika kikundi hiki cha watu, watatu wao wamevalia suti. Mwanamke huyu amembeba mtoto wake, anaonekana kuonyesha kitu na mwanaume huyu aliyevalia saa mkononi.

Mabinti hawa wanne wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia. Wamevalia shati nyeupe ambazo zina maandishi ya rangi ya kijani. Nyuma yao kuna mwanaume aliyesimama na magari.

Katika ofisi hii, mwanaume huyu aliyekaa chini amevalia glavu. Anaonekana kuchukua rangi za vidole za mwanamke huyu aliyesimama na amevalia kofia la rangi nyekundu.

Mwanamke huyu ambaye ni hakimu mkuu nchini Kenya Martha Koome, anaonekana kuongea na watu. Nyuma yake ni wanaume waliovalia suti na mwanamke aliyevalia koti ya rangi nyekundu. Alikosimama kuna bango ambayo ni ya mahakamani.

Katika uwanja huu wa michezo, watu wamekaa kando ili kushuhudia michezo inayoendelea. Mtu huyu aliye hewani, anaonekana kuwa ameshiriki katika mchezo wa kuruka mbali na anaonekana kuangaliwa na watu.

Kwenye uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa halina watu. Mtu huyu anaonekana kushiriki kwenye michezo ya kuruka mbali, ndiposa amelala chini kwenye mchanga. Nyuma yake kuna watu wanao waangalia.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, wanaume waliovalia suti wamesimama, kuna wale ambao wamekaa chini. Mwanaume mmoja anaonekana kuwaongelesha wengine na kuwashiria kitu mbele yake.

Mwanamke huyu amekalia kiti ya rangi ya kijani na amevalia barakoa, amekaa kwenye meza iliyoandikwa kwamba ni meza ya habari. Mwanamke mwingine amekaa kando yake, mezani amefunua faili.

Katika umati huu wa watu kuna wale ambao wameinua bendera juu, mwingine ameinua bango , mwanamume huyu anaonekana kuwasalmia kwa mkono watu hawa wanaonekana kua wenye furaha .

Watu hawa waliovalia suti wanaonekana kutembea kwa ajili ya maandamano ya amani. Mkononi wameshikilia bango moja ambalo ni refu. Wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Ndani ya jengo hili la huduma Kenya, kuna kibanda cha habari. Wanawake hawa wanaonekana kuwa wamekaa wakifanya kazi kwenye kompyuta zao. Kando kuna eneo la kungojea pande zote mbili.

Katika eneo hili la kukaa, umati wa watu umejaa, mwanaume ambaye amesimama, amevalia shati la rangi ya machungwa, na ni rais wa nchini ya Kenya, mwanaume aliyesimama kando yake na shati la rangi nyekundu, wanaonekana kushangilia.

Mwanamke huyu anaonekana kuzungumza kwenye kipaza sauti. Shingoni amevalia shanga ya manjano na shati yake ni ya kitenge. Nyuma yake kuna bango mbalo limeandikwa maandishi.

Ndani ya hema hii, watu waliokaa chini wanafanya kazi kwenye kompyuta za mkononi. Mbele yao watu waliokaa wanahudumiwa wengine wamepanga foleni ili kusaidiwa. Wengi wao wamevalia barakoa.

Watu hawa watatu wamesimama kwenye ukumbi. Mmoja wao ameinua bibilia na mkono wake mmoja, anaongea kwenye kipaza sauti. Wawili wao ni mahakimu, wamevalia gauni. Nyuma yao kuna bendera nne za nchi ya Kenya.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, wanawake wawili wameketi kwenye meza wakifanya kazi kwa kompyuta zao. Mwanamume mmoja na mwanamke mmoja wamesimama. Kuna maputo ya rangi nyekundu ambayo yamewekwa pale juu kama maridadi.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa imejaa mashabiki. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wenye furaha, maanake timu yao imeshinda. Mmoja wao amemkumbatia mchezaji mwingine. Wamevalia jezi za rangi ya manjano.

Mwanaume aliyevalia suti ni rais wa awali wa nchi ya Kenya. Aliye kando yake ni jaji mkuu wa awali wa nchi ya Kenya David Maraga. Anaonekana kuwa amevalia gauni na wigi ya jaji.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kuwa mashabiki wamevalia shati ambazo ni za rangi ya manjano na imeandikwa Tusker. Mmoja wao ameinua mikono yake miwili juu, kuna mtu aliye kando yake.

Ndani ya jengo hili la huduma Kenya, kuna kibanda cha habari. Chini kunaonekana kuwa na vitu vilivyotapakaa. Kuna faili moja iliyo juu ya meza hii na ruler ambayo imewekwa pale pia.

Mwanamke huyu ambaye ni jaji mkuu wa nchi ya Kenya, anaonekana kuzungumza kutumia kipaza sauti. Ameivalia shanga shingoni. Nyuma yake kuna bango ambalo lina maandishi mengi.

Katika kituo hiki cha huduma center, mwanamke huyu anaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta. Wanaume watatu wamesimama nyuma yake huku wengine wawili wamekaa chini kwenye kiti wakisubiri.

Kwenye uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa halina watu. Wachezaji hawa wameshikana na kuangalia chini. Wanaonekana kuwa wanaomba. Mmoja wao amevalia shati ya zambarau, wengine wamevalia shati za manjano.

Kikundi hiki cha wanaume ni watu wanaocheza mchezo wa soka. Wamevalia jezi ambazo ni za rangi ya samawati na imeandikwa Banda FC. Mmoja wao amemshikilia mwenzake kichwani na wengine wanashangilia.

Kwenye uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa lina watu wachache. Wengi wao wamevalia shati za rangi ya manjano. Kwenye uwanja, wachezaji hawa pia wamevalia jezi za rangi ya manjano. Kuna wawili waliovaa nguo za rangi nyekundu.

Ndani ya hema hii ya wauguzi wa afya, mmoja wao amevalia jaketi ya kuakisi. Kila mtu ndani amevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Nyuma yao kuna bango lililoandikwa huduma.

Katika jengo hili, imeganywa katika sehemu mbalimbali. Watu wanaonekana kuwa wamekaa katika eneo la kungojea. Waliosimama ni wale ambao wanahudumiwa kwenye sehemu hizi mbalimbali.

Kikundi hiki cha watu ni wanasiasa ambao wanaunga mkono timu ya PNU, wanasherehekea miaka kumi na tano ya kikundi hii. Wamevalia nguo za rangi ya samawati. Mkononi wameshikilia glasi ambazo wameinua juu.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kuwa cha wachezaji wa timu ya soka. Wanaonekana kuwa wenye furaha kana kwamba wameshinda mchezo huu. Wameshikilia trophy na mmoja wao ameshikilia mpira.

Ndani ya jengo hili la huduma Kenya kunaonekana kuwa na eneo la kusubiri ambayo watu wamekaa. Upande huu mwingine umegawanywa katika sehemu mbalimbali. Mtu mmoja amekaa kwenye meza moja ili kupata usaidizi.

Mwanamke huyu aliyevalia gauni ya rangi nyeupe, ni jaji mkuu nchini Kenya. Anaonekana kuongea kwenye kipaza sauti. Meza aliyosimamia, ina bango la kuashiria kwamba ni la korti.

Ndani ya ofisi hii, wanaume wengi waliovalia suti wamesimama, mmoja wao amekaa na anaonekana kuwa ameweka mkono wake kwenye mashine hii, ili ichukue alama zake za vidole. Juu ya meza kuna kompyuta.

Katika eneo hili la kukaa umati huu wa watu unaonekana kuangalia kitu ambayo inaendelea upande huo mwingine. Mwanamume mmoja ametabasamu akiangalia kando, kuna yule aliyesimama na amevalia kofia ambayo ina rangi za nchi ya Kenya.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, binti mmoja amesimama nyuma ya meza. Kuna kompyuta iliyo mbele yake. Wanaume wawili wanaonekana kuangalia runinga iliyo juu kwa ukuta ambayo ina nambari.

Katika kituo hiki cha huduma Kenya, mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti, mwingine anafanya kazi katika kompyuta yake. Kuna mwanamke aliyesimama mbele ya rada hili na watu wengine wanaotembea.

Katika kituo hiki, watu wanne wamekaa kwenye meza hii, wawili wao wanafanya kazi kwenye kompyuta, waliosimama mbele yao wamevalia suti na nyuma yao kuna eneo la kukaa ambayo lina watu.

Wanaume hawa wamekaa chini. Mmoja wao anaonekana kunakili kwenye karatasi huku mwingine anaonekana kuchukua rangi ya vidole vya mtu huyo. Mmoja anaashiria kuwa anampatia mtu huyu aliyekaa chini karatasi.

Ndani ya ofisi hili, kuna kabati ambayo ina faili nyingi. Mwanamke huyu aliyekaa chini, anafanya kazi kwenye kompyuta yake. Mtoto huyu amekaa kando. Wanaume wawili waliovalia suti wamesimama.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limejaa mashabiki. Watu hawa wawili wanaonekana kutoka katika timu mbili tofauti za soccer . Mmoja wao amevalia jezi ya rangi ya samawati mwingine amevalia jezi ya rangi ya kijani.

Kwenye uwanja huu wa mchezo, eneo la kukaa inaonekana kuwa imejaa mashabiki waliosimama hapa ni wachezaji wa klabu ya soka ,wameshikana mikono na wameinama.

Jengo hili linaonekana kuwa ofisi ya usaidizi wa kuingia nchini. Watu hawa wamekusanyika nje na wamevalia barakoa. Mtu mmoja anaonekana kuwaongelesha watu wengine. Mmoja wao ameshikilia faili mkononi.

Katika kituo hiki cha Huduma Kenya, wafanyikazi wote wamevaa shati ambazo zinafanana. Za rangi nyeupe ambayo ina rangi nyekundu pia, nyuma ya meza hii kuna watu waliokaa na wanafanya kazi kwenye kompyuta zao.

Bango hili linamwonyesha mwanamke ambaye anaitwa Rachel Shebesh. Maandishi haya yanaashiria kwamba i stand for peace . Chini yake kuna tarehe iliyoandikwa. Imeandikwa tarehe nane, mwezi wa nane, mwaka wa elfu mbili na kumi na saba.

Umati huu wa watu unaonekana kushangilia. Wengi wao wameinua bendera ndogo za Kenya juu na wamevalia shati ambazo ni rangi nyekundu. Mmoja wao amevalia miwani na kofia ya rangi nyekundu.

Ndani ya ofisi hii, mwanamke aliyeketi chini anafanya kazi katika kompyuta yake. Mwanamume mmoja amesimama nyuma yake kama ameshikilia kiti yake. Mwanamke mwingine amekaa upande huo mwingine. Kuna kamera mbele yake.

Ndani ya jengo hili la serikali, ofisi zao zimegawanywa katika sehemu mbalimbali. Kuna ofisi ya huduma za KRA, ofisi ya kupata hati za kuzaliwa au kukufa na kadhalika. Kwa eneo la kungoja watu wanaonekana wamekaa.

Katika uwanja huu wa michezo. eneo la kukaa limefurika watu. Wengi wao wanaonekana kuwa wamevalia shati za rangi nyekundu. Wengine wamekaa huku wengine wakisimama. Wanaonekana kushangilia.

Ndani ya ofisi hili, wanaume waliovalia suti wamesimama. Mmoja wao amesimama mbele ya ubao. Kuna kompyuta juu ya meza na kamera ambayo inampiga picha aliesimama pale.

Ndani ya ofisi hii ya Huduma Kenya, mwanamke mmoja na mwanamume wamekaa chini kwenye meza hii, anaonekana kufanya kazi kwenye kompyuta yake. Askari huyu amesimama kama ameshikilia meza hii, wafanyikazi wengine wamesimama kando.

Umati huu wa watu unaonekana kuwa wanaandamana. Wamebeba mabango ambayo yameandikwa PNU, kazi iendelee. Mmoja wao ameinua mabango hizi na mikono yake yote mbili na amevaa kofia.

Ndani ya hema hii kuna watu wanne. Wanaume wawili wamekaa chini na wanaonekana kunakili kwenye vitabu. Mwanamke mmoja amesimama na kumpa kalamu. Mwanaume mwengine amesimama kando ya mwanaume huyo.

Ndani ya hema hii, mwanamume huyu amekaa chini na kushikilia kalamu. Kando yake, kuna kompyuta ya mkononi. Watu waliopanga foleni wanaonekana kujaa kwenye meza hii ili kupata usaidizi.

Katika uwanja huu wa michezo, kuna watu waliosimama juu na wale ambao wamekaa. Mwanaume mmoja anaonekana kusinzia. Pale juu mwanamke mmoja ameinua bendera ya nchi ya Kenya juu.

Katika eneo hili la kukaa kuna watu wamekaa chini na wale ambao wamesimama wanaonekana kuwa mashabiki wa timu ya bandari, wameinua mabango ya timu hii juu mmoja wao anaonekana kuwa amevaa suti.

Katika uwanja huu wa michezo, watu wamekaa katika eneo la kushabikia. Mwanamke mmoja amesimama, na amevaa shati nyekundu ambayo imeandikwa Kenya airways mkononi ameshikilia simu.

Watu hawa watatu waliovalia gauni za rangi nyekundu ni mahakimu. Wawili wao ni wanawake na mmoja wao ni mwanaume aliyeshikilia barakoa mkononi. Wanawake hawa wameinua mikono yao juu.

Kwenye uwanja huu wa michezo, kuna watu wachache katika eneo la kukaa. Wanawake hawa wanaonekana kushiriki kwenye michezo ya mipira. Mmoja wao ameshikilia mpira huku mwingine akijaribu kumnyang'anya.

Katika uwanja huu wa michezo, eneo la kukaa limefurika watu. Washiriki hawa wa michezo, wanaonekana kuiwakilisha nchi ya Kenya. Aliyesimama nyuma yao, amevalia nguo tofauti na wao.

Kwenye umati huu wa watu kuna askari mmoja anayetembea. Ndani ya hema hii kuna watu waliokaa chini mmoja wao amevalia jaketi ya kuakisia . Mwanamke mmoja aliyesimama ameshika mkoba mkononi.

Watu hawa watatu wanaonekana kupiga picha kwenye simu. Wawili wao wamepaka rangi za bendera ya Kenya kwenye uso zao. Mmoja amevalia miwani na kofia na shati ambayo imechorwa bendera ya Kenya.

Katika kituo hiki, mwanamke amesimama nyuma ya meza yake. Kuna kompyuta iliyo juu ya meza na makaratasi. Wanaume hawa wamesimama upande huu mwingine. Kuna askari mmoja.

Katika ofisi hii, mwanaume huyu ambaye amevaa kofia nyeusi, amekuja kutafuta usaidizi wa pasipoti. Aliye ndani amevalia shati nyeupe na anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta.

Katika jengo hili la huduma Kenya, mwanamke huyu aliyesimama hapa ndani, anamwongelesha mtu mwingine. Nje ya ofisi hii kuna bango iliyosimamishwa na kuna maandishi yaliyoandikwa hapo.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kuwa mashabiki. Wanaonekana kuwa wenye furaha. Mmoja wao amevalia bendera ya Kenya kwenye shingo yake. Nyuma yake kuna mtu aliyeshikilia bendera ingine.

Juu ya meza hii, kuna marobota mingi ya vitambulisho vya wananchi. Kando kuna kalamu na kitabu ambayo imeekwa hapo. Kuna chupa ambayo inaonekana kuwa na dawa ya kusafisha mkono.

Katika ofisi hii, kuna watu waliosimama na wale ambao wamekaa katika eneo la kungojea. Mbele yao kuna ubao wa matangazo, mtu mmoja ameishikilia waliosimama wanahudumiwa.

Juu ya meza hii kuna faili nyingi zilizotapakaa. Zinaonekana kuwa na tagi ambazo zina herufi. Faili hizi ni za rangi ya samawati na zimefungiwa na kamba ili zisitokane.

Ndani ya jengo hili, vigae vilivyotumika ni vya rangi nyeupe. Hili linaonekana kuwa eneo la kukaa au eneo la kungojea. Watu wanaonekana kuwa wamekaa. Mwanaume mmoja ameshikilia karatasi mkononi.

Katika uwanja huu wa michezo mashabiki wamejaa katika eneo la kukaa. Wanaspoti hawa wanaonekana kutoka kwa timu mbili tofauti za soka, moja wao wanavaa rangi ya kijani huku wengine wanavaa rangi ya manjano.

Kikundi hiki cha watu kinaonekana kuwa cha waandamanaji wanaonekana kuwa wanakimbia, mmoja wao ameinua bango ambayo ina picha ya mtu na imeandikwa Raila- Kalonzo.